Mwanaume akifanya kazi akitumia kipakatilishi, amevaa miwani na vipokea sauti vyeupe. Anaonekana alichapa kwenye kibodi, ofisi yake inaonekana nadhifu ikiwa na mimea na vitu vingine. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha, anaonekana kuzingatia kazi yake.

Watu wawili wakitumia tarakilishi ndogo. Mwanamke anaonyesha kitu kwenye skrini. Mwanaume anazingatia kazi. Nyuma yao mwanafunzi mwingine anaonekana akifanya kazi yake. Huenda wako chuoni au kituo cha kujifunzia.

Mwanafunzi akijifunza mtandaoni, amevaa shati la bluu. Mwalimu anaonekana kwenye kompyuta akimfundisha. Kuna vitabu na kikombe kwenye meza, rangi ya bluu, njano na nyekundu zimetumika. Ni mfumo wa kisasa wa elimu kujifunza, sasa kumerahisishwa.

Kipakatalishi kimefunguka, skrini yake inaonyesha maandishi masomo ya mtandao. Rangi za samawati, kijani kibichi na waridi zimeungana. Penseli imelala chini, kikombe cha kahawa kiko karibu na kompyuta. Eneo la nyuma linaonekana hafifu.

Tovuti ya masomo ya kidijitali. Ina mandhari nyuma ya zambarau. Tarakilishi kubwa ya mkononi ipo katikati na kofia ya kuhitimu juu yake. Wanafunzi wawili wameonyeshwa wakitumia taralilishi. Mmoja ameketi mezani na mwingine chini.

Kijana mdogo anatumia kompyuta kwa ajili ya masomo. Skirini kubwa inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengine. Kijana huyo anaonekana akichapa kwenye kibodi. Kitabu kimefunguliwa mbele yake. Kamera ndogo imewaka juu ya skirini.

Mvulana akifanya masomo mtandaoni, amekaa mbele ya kompyuta. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akiundisha, meza yake ina mimea midogo. Kuna glasi ya kuwaletea pepe karibu, mwanafunzi amevaa shatila bluu. Chumba kina madirisha yenye mapazaia.

Mtoto mvulana akiwa katika mkutano wa mfumo wa video akitumia kipakatalishi. Mwanamke anaonekana kwenye skrini ya kipakatalishi. Ameketi kwenye dawati la mbao huku akiwa ameshika penseli. Kuna vitu vingi mezani kama vile taa Nyeusi, mmea, chungu cha manjano na magazeti.

Mikono ya mtu ikionyesha na kugusa kiole sura cha dijitali kinachoonyesha neno e learnig . Ikoni mbalimbali zinazohusiana na kujifunza mtandaoni zinaonekana zikielea mbele. Kompyuta mpakato na daktari vinaonyeshana mbele vikionyesha matumizi ya teknolojia.

Wanawake wawili wanaotumia kompyuta ndogo mmoja ana nywele ndefu na amevaa fulana yenye michoro .Anashikilia kalamu na daftari, mwingine amevaa miwani na amevaa chombo cha kusikiliza. Wote wanaonekana wamejikita katika kazi yao. Mwangaza unatoka nyuma.

Mtu akifanya kazi labda mwanafunzi au mfanyakazi. Mkono wake unashikilia kalamu ya samawati ukiandika kwenye daftari lililofunguliwa. Kompyuta mpakato inaonekana nyuma na vidole vya mkono mwingine vikicharaza kwenye kibodi. Mtu huyo amevaa koti la rangi ya machungwa kuashiria umakini kazini. Ni taswira ya uzingativu.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo, amekaa kwenye kiti cheusi, amevaa sweta nyeupe laini, anachapa kwenye kibodi. Juu ya meza kuna daftari na kalamu. Picha zimebandikwa kwenye meza ya kioo. Nyuma kuna picha za familia ukutani.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha elimu mtandaoni. Kuna kofia ya kuhitimu, kitabu kilichofunguliwa, na cheti. Kompyuta ya mkononi, elimu ya mtandaoni, na kompyuta kibao vinaonyesha masomo kupitia teknolojia. Globu inaashiria elimu ya kimataifa. Vidole vinavyoonekana vikigusa vifaa vinavyotumika. Taswira hii inaonyesha mfumo wa kujifunza wa kisasa unaotumia teknolojia ya maarifa.

Elimu ya mtandaoni wanafunzi wanajifunza kupitia tarakilishi. Kiumbe cha mwanamke kimeketi juu ya vitabu akitumia tarakilishi ndogo na mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta pia. Kuna skrini kubwa inayoonyesha video ya masomo. Mawingu ya mawazo ya ishara ya mtandao zinaonekana. Balbu ya mwanga ina ashiria mawazo mapya.

Kipatakalisha kinacho skrini inayoonyesha kozi ya mtandaoni. Mwanamume mweusi amevaa miwani anaonekana akifundisha. Upande wa kushoto kuna orodha ya masomo ikiashiria asilimia thelathini na tano ya kozi imekamilika.

Mwanafunzi anafanya masomo ya mtandaoni. Amevaa vipokea sauti masikioni. Kompyuta inaonyesha mwalimu akiandika ubaoni. Ameandika fomula ngumu ya hisabati. Mwanafunzi anaandika daftari lake. Kikombe cha kahawa kipo karibu. Eneo la nyuma linaonekana hafifu. Ni mfumo mpya wa kujifunza.

Wasichana watatu wakiwa wamevalia sare ya shule wamekusanyika karibu na kipakatalishi wakijifunza mmoja wao anaelekeza kidole chake kwenye skrini nyuma kuna miti na jengo wasichana wote wanaonekana makini wanatumia teknolojia ya kujielemisha.

Skrini ya kifaa cha kidigitali, labda kompYuta kibao au simu. Kwenye skrini, programu ya Udemy Online Video Courses inaonekana. Kioo cha kukuza kimewaka juu ya skrini, kikionyesha semu ya mandishi. Programu inatoa kozi za Learn Coding, Python, and more . Kifaa kinaonekana kikiwa na mandhari nyuma ya zambarau. Ni taswira ya elimu mtandaoni.

Wasichana wawili wakiangalia kompyuta ndogo. Mmoja amesinzia akiwa amelala kitandani. Yule mwingine anaonekana makini. Wote wana nywele ndefu za njano. Kompyuta nyingine ni nyeupe. Mandhari ya kawaida ya nyumbani. Wanafanya kazi kwa bidii.

Mikono ya mtu ikitumika kompyuta ndogo. Mkono mmoja umeekelea kidole kwenye kipanya cha kompyuta, huku mwingine ukiwa umeshika kalamu ya bluu na kuandika kwenye daftari. Pia kuna karatasi ndogo ya pink iliyobandikwa kwenye kompyuta. Pia kuna vifaa vya kusikiza vyeupe nyuma.

Wanafunzi wawili, mwanamume na mwanamke wakifanya kazi kwenye tarakilishi zao. Mwanaume ana miwani. Anatabasamu akichapa kwenye kompyuta yake. Mwanamke ameketi kando yake naye ametabasamu. Wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au nafasi ya kusomea.

Mvulana mdogo ambaye anatabasamu amevaa vipokea sauti vya masikioni venye rangi ya kijani na njano . Ameketi kwenye kochi anatumia tarakilishi ndogo amevaa fulana yenye mistari meupe na meusi.

Kipakatalishi chenye skrini inayoonyesha maktaba ya vitabu mtandaoni. Rafu ya vitabu zilizojaa zimejaa kwenye skirini. Vitabu vina rangi tofauti, vikipangwa kwa utaratibu. Ni taswira ya maktaba ya kidijitali, ikionyesha ufikiaji wa maarifa kupitia teknolojia.

Mwanamke na mvulana wakiangalia tarakilishi ndogo, wote wamevaa vipokeasauti vya masikioni. Mwanamke anatabasamu usoni akimwegemea mvulana kwa upendo. Mvulana anaonekana makini akishika tarakilishi. Wamekaa kwenye kochi.

Mwanamke mwenye asilia ya kihindi anashiriki mkutano wa video, amevaa vipokea sauti vya masikioni na sare ya manjano. Anapunga mkono akitabasamu. Vitabu viko mbele yake, simu imewekwa kwenye stendi

Mchoro unaoonyesha elimu ya mtandaoni. Kompyuta kubwa ipo katikati ikiwa na vitabu ndani. Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe. Kuna daftari jekundu na kalamu njano. Grafu ya duara inaonyesha data. Vitu vingine vidogo vimetawanyika. Inaashiria kujifuza kisasa.

Vijana watatu, wavulana na wasichana wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakitumia kompyuta kibao na vitabu. Msichana aliye mbele ya kushoto ana nywele ndefu za rangi ya dhahabu na anacheka akitazama kompyuta kibao anayoishika. Karibu naye, msichana mwingine mwenye nywele zilizofungwa anacheka pia akionyesha furaha.

Skrini ya kompyuta yenye dirisha la command prompt likionyesha matokeo ya amri. Amri hii inafuatilia njia ya pakiti za data kutoka kompyuta ya mtumiaji anayeitwa Mark Kaelin hadi kwenye saver yenye anwani ya IP Address . Matokeo yanaonyesha orodha au vituo ambavyo pakiti za data hupitia pamoja na muda unaochukua kufikia kila kituo.

Kundi la wanafunzi wanne na mwalimu wao, wakifanya kazi pamoja. Wote wamejikita kwenye tarakilishi ndogo mbele yao na karatasi mezani. Mwanamke anaelekeza kwa kidole. Wako ofisini wakishirikiana mawazo yao.

Mwanamke mweupe mwenye ywele ya dhahabu, amevaa suti nyeusi na miwani. Anaonekana akitazama skrini ya tarakilishi, huku akishika kidevu chake cha mawazo. Jua linaonekana likiingia kupitia dirisha likimwangazia. Nuru inatoa hisia za utulivu ikionyesha mazingira ya ofisi.

Chumba cha rahisi cha kulala. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka ya kijani kibichi na chandarua cheupe kimetumiwa juu. Kabati la mbao lenye kioo kikubwa limelala mbele ya kitanda. Msalaba umening`inia ukutani ukionyesha imani. Sakafu ina rangi ya kahawia. Ni nafasi ndogo inayoonyesha unyenyekevu.

Ndani ya kanisa kuna viti vingi vya samawati na kijivu vilivyopangwa kwa safu. Madhabahu yenye msalaba mrefu imesimama katikati mbele. Kwenye madhabahu kuna mimea. Madirisha makubwa yanaonekana upande wa kushoto na kulia.

Chumba chenye kitanda kidogo kilichotandikwa sakafuni. Kimefunikwa na shuka ya samawati yenye miraba. Matandiko mengine yana muundo wa kahawia na nyeupe. Matakia mawili meupe yamewekwa juu.

Darasa la tarakilishi linaendelea katika maabara ya tarakilishi, lina wanafunzi kadhaa. Kila mmoja ameketii mbele ya tarakilishi yake akifanya kazi. Mwalimu anaonekana akitembea katikati akitoa msaada, madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Ni mandhari ya kisasa ya kujifunza teknolojia.

kundi la wanafunzi na wanafunzi darasani, wameketi kwenye viti. Mwalimu anaweza kuwa mwanaume mwenye ndevu katikati. Wengine wamisamama nyuma. Madirisha yanaonekana wazi. Chumba kinaonekana kuwa kikubwa. Ni mandhari ya kawaida ya darasa ya chuo kikuu.

Wanaume watatu walio ndani ya chumba cha mabweni. Kuna vitanda viwili vya ghorofa, vya juu vimekaliwa na wanaume wawili wanaozungumza. Mwingine amelala chini. Nguo na viatu ziko sakafuni. Dirisha lina pazia.

Kundi la watoto maktabani. Wengi wao wameketi kwenye meza ya mbao wakisoma vitabu au wakitumia vifaa vya elektroniki. Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu zikionyesha kuwa ni maktaba. Chumba kinaonekana kuwa angavu. Watoto wanaonekana makini, inaonekana kama wanasoma kwa bidii.

Bwawa la kuogelea la nje. Lina maji safi ya buluu yanayoakisi anga, kuzunguka bwawa kuna viti vingine vya kupumzika vya rangi ya chungwa. Vimepangwa kwa safu vikionyesha kuwa ni eneo la starehe na burudani.

Chumba chenye vitanda viwili vikiwa vimetenganishwa, vina matandiko yenye maua. Mito mieupe imewekwa juu, sakafu imefunikwa na vigae. Kuta zina rangi nyepesi. Chumba kinaonekana safi na kimya. Ni eneo la kulala labda chumba cha wageni au hoteli ndogo.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kimefunikwa shuka ya waridi na blanketi yenye michirizi ya buluu. Kando ya kitanda kuna meza ndogo ya kusomea na kiti cheupe chenye mgongo wa rangi ya kundu na nyeupe. Sakafu ina rangi ya kahawia. Ni nafasi rahisi na safi, inayofaa kwa mwanafunzi.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara tulivu. Safu ndefu ya viti vya mbao vimepangwa kwa utaratibu. Kila kiti kina meza yake ndogo iliyounganishwa. Dari ina taa nyingi za mraba zinazotoa mwanga. Dirisha kubwa linaruhusu mwangaza wa asili kuingia.

Mlango wa kuingia maktaba, bango kubwa lenye neno library , limening'inia juu ya mlango mkuu wa mbao uliofunguliwa. Ndani, meza ya mapokezi na vitabu vimeonekana. Pande zote kuna mabango mawili ya mbao yaliojaa taarifa. Sakafu ina muundo wa miraba, na sanduku la kadibodi limelala kando, ni mazingira ya utulivu.

Kundi wa washangiliaji la wanawake sita. Wamevaa nguo nyekundu na kaptura fupi nyeusi. Wote wanashikilia pamba nyekundu mikononi mwao wakizishangilia. Wamesimama kwenye uwanja wa kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti na majengo.

Maktaba iliyojaa vitabu. Wanawake watatu wanachagua vitabu kutoka kwenye rafu. Rafu nyingi za mbao zimejaa machapisho mbalimbali. Msichana mmoja ana nywele ndefu za njano, wengine wamevaa hijabu nyeusi. Kuna masanduku machache chini. Vituo vya kusomea vimejificha.

Chumba cha mafunzo cha kimatibabu, Kuna meza nyingi ziliofunikwa Kwa vitambaa veupe zikiwa Na vifaa vya mazoezi, baadhi zina vitambaa vya sambarau mifano ya mwili Wa binadamu labda bandia inaonekana kwenye meza kadhaa, kwenye ukuta Kuna screen na vibao vyeupe.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, vitanda vya mbao vimepangwa vizuri vikiwa na magodoro meupe. Mapazia yenye miraba ya waridi na kahawia yamefunika madirisha, yakiongeza uzuri. Televisheni mbili ndogo zinaonekana ukutani, ni nafasi nzuri inafaa kwa kulala.

Maabara ya tarakilishi. Mwalimu anamfundisha mwanafunzi tarakilishi. Amevaa hijabu ya samawati, akiwa makini sana. Tarakilishi nyingi zimepangwa darasani. Wanafunzi wengine wanaonekana wakifanya kazi zao. Ni mandhari ya elimu ya kisasa.

Darasa tupu, lenye viti vingi vya rangi ya kijivu, vilivyopangwa kwa safu. Kila kiti kina dawati dogo, lililounganishwa. Kuta ni nyeupe na madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa asili. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri.

Uwanja wa michezo wa mpira wa kikapu wenye rangi ya kahawia kundi la watoto wanaonekana wakicheza michezo uwanjani miti mikubwa yenye majani mabichi imesimama kando ikitoa kivuli nyuma kuna jengo kubwa anga linaonekana wazi.

Chumba yenye vitanda viwili vya ghorofa vyote vikiwa na fremu nyeupe vimatandikwa blanketi na shuka ya zambarau nyepesi zilizopambwa na pazia lenye rangi sawa limetundikwa dirishani

Wanafunzi kadhaa ndani ya maabara, wote wamevaa makoti meupe, wanafanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki vilivyounganishwa na waya. Wamejikita kwenye mradi ,huenda wanafanya jaribio la sayansi, wote wamevaa barakoa nyeusi.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya rangi nyekundu vimepangwa kwa safu vikielekea jukwaani. Nuru inatoka juu. Paa lina muundo wa kipekee. Ni jumba la tamasha au mkutano. Inaweza kuwa chuo kikuu. Nafasi hii ni kubwa sana.

Darasa tupu lenye viti vingi na meza ya wanafunzi. Meza zina rangi nyeupe na viti ni sawati nyeusi zote zikipangwa kwa mpagilio. Sakafu ina rangi nyeusi nyekundu na kuta ni nyepesi. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga mzuri. Inatoa hisia za utulivu labda au kabla ya masomo.

Chumba cha bweni chenye vitanda viwili vya gorofa vyote vikiwa na shuka na mito ya samawati. Kitanda kimoja kipo mbele na kingine kinaonekana kidogo kwa upande wa kushoto. Sakafu ni ya marumaru ya rangi ya kahawia. Madirisha yana mapazia meupe yenye milia mieusi. Inaonekana kama chumba cha kulala cha bweni.

Sebule kubwa bado haina samani sakafu ni ya mbao ikionekana kungaa . Dirisha kubwa linaonekana kuelekea njee kuna sehemu maalum ya kuweka televisheni iliyo pambw akwa marumaru nyeupe na kabati za kisasa.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vyeusi na matandiko ya kijani. Kati yao kuna meza ndogo, kwa nyuma mlango unafunguka kwenye choo ukiwa na chuo cha kukaa na mabomba. Dirisha linaonekana kwa mbali. Ni chumba rahisi cha kulala kinachopatikana labda katika hoteli.

Basi la shule lenye rangi ya manjano. Lina maandishi Mang'u highschool upande wake. Basi linaonekana jipya na safi. Ni basi kubwa la wanafunzi. Lina tayari kuwasafirisha. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Usafiri salama unasisitizwa.

Chumba kinachoonekana kwa maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu kubwa za mbao zilizojazwa vitabu mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye ukuta wa kulia. Katika chumba kuna meza na viti virefu ambavyo ni vya mbao na chuma vimepangwa kwa ajili ya wanafunzi kutumia kusoma.

Ndani ya makataba kubwa, rafu za mbao zimejaa vitabu vingi. Wanafunzi wawili wameketi kwenye meza wakisoma vitabu vyao, mmoja amevaa shati la kijani na mwngine fulana ya zambarau. Juu ya ukuta kuna saa ya duara yenye rangi nyingi. Mazingira yanaonekana tulivu, yanafaa kwa kusoma.

Maktaba tu enye meza na viti mingi. Rafu zinaonekana nyuma zikiwa zimejaa vitabu madirisha makubwa yalio na mapasia ya zamawati yanaonekana upande moja. Dari ina vigae nyeupe na taa zinazotoa mwanga.

Lango kuu la chuo kikuu cha kenyatta. Lango hilo ni kubwa na lina rangi nyeupe na samawati. Paa lake lina umbo la kipekee. Njia ya lami inaongoza kuelekea ndani. Watu wachache wanaonekana wakiingia. Miti inaonekana nyuma. Ni lango la kisasa. Chuo kikuu kina majengo mengi.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, vimetengenezwa kwa chuma. Baadhi ya matandiko yana rangi nyekundu na nyeupe, nguo zimening'inia kwenye vitanda. Dirisha linaonekana kwa nyuma likiingiza mwangaza. Chumba kinaonekana kuwa cha makazi pamoja, la kambi, au bweni.

Chumba chenye vitanda viwili, vitanda hivi vimepangwa juu na chini, kuna vitanda vya mbao, na vile vya chuma, vyote vimetandikwa shuka nyeupe, sakafu inaonekana safi. Mlango unafunguliwa kuelekea chooni, au chumba kingine, kuta zina rangi ya krimu.

Kundi kubwa la watu wakiwa vijana wameketi kwenye nyasi wengine wamesimama kwa nyuma. Wamevaa nguo za kawaida baadhi wakiwa na makoti na kofia. Kuna miti mingi na vichaka nyuma yao ikionyesha mazingira ya nje labda msituni au bustani. Inaonekana kama mkusanyiko wa kirafiki.

Mkono wa mtu ukisoma kitabu cha watu vipofu, vidole vimepitishwa polepole juu ya nukta zilizoinuka. Karatasi inaonekana kuwa nyeupe na imefungwa. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi nchini.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwa bidii kwenye tarakilishi yake. Amevalia shati la manjano. Anashika kalamu akionyesha utulivu. Karibu naye kuna kikombe cha kahawa. Kuna rafu yenye vitu. Inaonekana kama anafanya kazi ofisini.

Wanawake wawili wakitumia kipakatilishi kidogo, wote wanatabasamu kwa furaha. Mmoja anaonekana kuwa mwalimu, akimsaidia msichana mdogo. Wako kwenye mkataba , vitabu vimepangwa ukutani.

Mvulana mdogo akitabasamu kwa furaha. Ameketi kwenye meza ya kijani kibichi, amevaa shati yenye miraba ya samawati na meupe, mikono miwili ya watu wengine inaonekana pande zake ikionyesha mwingiliano wa kirafiki, nyuma yake vifaa vya kuchezea na mwalimu vinaonekana hafifu ni taswira ya kujifunza na furaha.

Kundi la watu wazima na watoto, labda walimu na wanafunzi. Watoto wawili wana ulemavu na wamekalia viti vya magurudumu. Wanacheza na walimu wao. Mwanamke mmoja ameketi mezani akitabasamu kwa furaha. Wanaonekana wakifurahia somo lao.

Mwalimu akimfundisha msichana mdogo kusoma. Mwalimu ana nywele za dhahabu na amevaa shati jeusi. Msichana ana kitambaa cha waridi kichwani na amevaa shati jeupe. Wote wawili wanatazama kitabu kilichofunguliwa mezani. Ni taswira ya kujifunza na ushirikiano.

Mtoto mdogo, mwenye nywele za kimanjano na zilizosokotwa akifunga masikio yake kwa mikono yote miwili. Uso wake unaonyesha dhiki au kutopenda. Amevaa shati la miraba miraba ya rangi ya blue na nyeupe. Amejificha nyuma ya meza nyekundu duara, ambayo ina karatasi ya kuchora, penseli ya rangi.

Msichana mwenye ulemavu wakichora na mwalimu wake, mkono wake ni wa kushoto. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu akivalia aproni ya njano. Mwalimu anatabasamu akimsaidia msichana. Rangi na brashi zimetapakaa mezani.

Wanawake wawili wakicheza na mtoto ambaye ameketi kwenye mpiira wa samawati akitabasamu kwa furaha. Mmoja Wa wanawake amevaaa Koti jeupe na mwingine amevaaa sweta ya kujibu, wote wanaoneka a kufurahia mda wao, nyuma Kuna rafu ya vitabu.

Mtoto akiwa ameketi kwenye meza nyekundu darasani. Ameweka vipokea sauti vyeupe masikioni mwake na anachora kwenye karatasi. Kuna vitabu na kalamu za rangi tofauti pembeni. Nyuma yake, wanafunzi wengine wanokekana wakifanya shughuli zao. Chumba kinaonekana angavu na kina rangi mbalimbali.

Mwalimu na wanafunzi wawili wakiwa wameketi darasani. Msichana mwenye nywele nyeusi amevaa fulana ya waridi huku mvulana ambaye ni mlemavu amevaa shati ya kijani. Wote wameonekana kufurahia kujifunza wakiwa wamekaa kwenye meza ya kijani.

Kijana mdogo kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu sana usoni mwake. Amevaa fulana ya kijani kibichi. Ameshikilia kitabu wazi. Nyuma yake kuna meza na viti. Watu wengine wako gizani. Anjifunza kwa bidii. Hali hii inaonyesha ujumuishi.

Msichana mdogo akiwa amejikita kwa kuchora amevaa sweta la waridi na miwani anatumia rangi ya zambarau kuchora kwenye karatasi nyeupe nyuma yake vitu vingine vya sanaa vinaonekana kwenye rafu ni taswira ya ubunifu na kujifunza.

Mvulana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa furaha. Amevaa sare ya shule shati jeupe na kaptura ya buluu. Mikono yake imeoshwa mbele ikionyesha ishara ya urafiki au misisimuko. Nyuma yake wanafunzi wengine wanaonekana wakiingiliana kuashiria mazingira ya shule.

Msichana mdogo mwenye ugonjwa unaozuia uwezo wa watoto kujifunza akitabasamu kwa furaha, amevaa fulana ya njano na miwani, anashikilia ubao wa samawati wenye herufi za alfabeti zenye rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna kiti cha njano ikionyesha mazingira ya shule au nyumbani. Ni taswira ya furaha na kujifunza.

Wanawake wawili wakitengeneza nyumba ya ndege ya mbao, mwanamke mmoja anatumia drili ya umeme kwa makini. Mwingine anashikilia nyumba hiyo akionyesha, wote wamevaa miwani ya usalama na aproni, meza ina zana zingine za useremala. Inaonekana ni mradi wa ubunifu.

Mvulana kipofu ameketi kwenye dawati la mbao. Ana tabasamu pana usoni akionyesha furaha. Amevaa shati jeupe na mikono yake imewekwa juu ya kitabu chenye maandishi ya nuktanukta. Macho yake yanaangalia juu yakioyesha hali yake.

Mwalimu mwanaume akisoma kitabu kwa watoto watatu wadogo. Mmoja ameketi mapajani pake, mtoto mwingine mdogo ameketi chini upande wa kushoto akicheza mwingine akiwa amesimama upande wa kushoto wa mwalimu.

Mwanafunzi wa kike akishangilia darasani. Ana tabasamu sana akiwa amevaa sweta ya waridi. Wanafunzi wenzake wengine wanaonekana nyuma .Amefungua kitabu wazi mbele yake .Kuta za matofali zinaongeza muonekano.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana kwa wavulana, wanatumia tarakilishi. Msichana mmoja mwenye nywele ndefu anafurahi sana, akitabasamu kuelekea kamera. Wenzake pia wanajishughulisha na kazi zao. Ukiangaza chumbani vizuri ni darasa la kompyuta lenye bidii.

Mwalimu anamfundisha mtoto darasani. Anamwelekeza kwenye kitabu. Mtoto amevaa miwani na shati la kijani. Wote wanaonekana kuzingatia somo, huenda anampatia msaada wa ziada.